Holi lililopakwa rangi likiwemo la kabati yenye rangi nyekundu kando kando ikiwa na meza zenye kungaa na viti vyeupe vilivyo kando. Sakafu ilio na tiles zenye rangi nyeupe na ukuta wenye rangi ya njano pembeni.

Zilizozungukwa na vyuma vilivyopakwa rangi nyeusi. Chini, miti yenye matawi ya kijani pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani.

Waliovalia nguo nyekundu wakiwa wamesimama ilhali wengine wamo kwenye viti vya magurudumu. Anayeongoza akiwa ameshikilia bendera yenye rangi ya kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi.

...Za mtihani za watoto wa chekechea zenye rangi nyeupe na nyeusi zikiwa na michoro ya samaki na michoro ya nambari zilizoandikwa kwa rangi nyeusi, zikiwemo kwenye meza yenye kitambara.

Jengo lililo na fensi iliyokatwa na kurembeshwa vizuri yenye matawi ya kijani, jengo lililopakwa rangi nyeupe na michoro ya samaki, mashua na maneno yaliyoandikwa kwa rangi ya samawati.

Nyumba yenye ghorofa mbili iliyo na milango iliyofungwa na madirisha yaliyopakwa rangi ya kijani ikiwemo rangi nyeupe. Nje mna mlingoti wenye rangi nyeupe.

Picha yenye mchoro ya mikono iliyoshikilia kalamu nyeusi. Ikiwemo na michoro ya watoto walionyosha mikono kuelekea juu waliovalia shati yenye rangi nyekundu na kinyasa vyenye rangi ya samawati. Juu mkiwa na maandishi yaliyoandikwa na rangi za mchanganyo ikiwemo rangi nyeupe na rangi ya manjano.

Aliyevalia kofia kichwani na shati lenye rangi na maandishi meupe kifuani. Akiwa kwenye mkono amevalia sweta yenye rangi nyeusi na maandishi meupe. Ako kwenye mashua yenye rangi nyeupe, kandokando mkiwa na kiti chenye magurudumu cha kusukumwa.

Mazingira yaliyo na miti mirefu yenye matawi ya kijani yaliyonyooka kama sindano, ikiwemo chuma zilizopakwa rangi nyekundu na nyeupe ikiwa na bembea za watoto.

Lililopakwa rangi nyeupe na mlango ukiwa umefunga ukiwa na kioo. Kandokando kwenye kona mna ufagio uliotengenezwa kwa mti na ndoo iliyo ya rangi nyekundu ya takataka, ikiwemo ubao mweupe ulioandikwa maneno.

Lililopakwa rangi ya manjano likiwa na nguzo zenye rangi nyeupe na mabati yenye rangi ya kijani. Watu wakiwa chini wakitembea kandokando ya magari, gari leupe na gari leusi, ikiwamo mti kwenye matawi ya kijani.

Lililo na madirisha yaliyo wazi ikiwemo na pazia kwenye ukuta. Ukuta ulio na rangi nyeupe na madirisha yenye rangi ya kijani. Viti pamoja na meza zikiwemo ndani, viti venye muundo ambao pamoja na chuma yenye rangi nyeusi.

Jumba liliyojengwa kandokando ya barabara ikiwa imepakwa rangi nyeupe, mistari ya manjano na nyekundu. Ikiwamo, nguzo zilisimama na kuzishikilia zenye rangi nyeupe. Kandokando ikiwa mti mkubwa wenye matawi ya kijani.

Wenye rangi nyeupe, ulio na milingoti iliyopakwa rangi nyeupe umeandikwa kwa rangi ya kijani, ukiwa kandokando ya mti mkubwa wenye matawi membamba, yenye rangi ya kijani. Kandokando mkiwa ukuta uliopakwa rangi. Kando yake ikiwa mti wa mnazi wenye matawi ya kijani.